Minara mirefu ya kilimo imesimama wima. Mabomba meupe yametumika kuunda miundo, kila bomba lina mashimo madogo ya kupandia. Vyungu vidogo vya bluu vimetundikwa humu, na mimea midogo itapandwa hivi karibuni. Hii ni mfumo wa haidroponiki.

Mimea michanga ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu. Mizizi ya mimea hiyo imetumbukizwa ndani ya maji yaliyopita kwenye mabomba, ikinasa virutubisho. Maji machafu yanayoonekana yakitiririka kutoka kwenye miishio ya mabomba.

Mfumo wa kilimo cha kisasa cha hydroponics ambapo mimea inaonekana kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamewekwa kwenye safu na kila shimo lina mmea mmoja wa saladi uliokomaa. Chini yake kuna bomba la blue linalopitisha maji na virutubisho.

Mfumo wa hydoponics ambapo mimea inakua bila udongo. Mizizi mirefu nyeupe imening'inia kutoka kwenye viungo vidogo ikielekea kwenye maji. Maji ya buluu yamejaa kwenye beseni yakitoa virutubisho muhimu kwa mimea.

Mimea mingi ya kijani imepandwa kwenye mabomba na yamepangwa kwa tabaka. Kila bomba lina mianya midogo. Mimea inakua vizuri sana, mpangilio huu umewezesha kilimo. Hii ni njia ya kisasa ya ukuzaji.

Chafu kubwa ya kisasa imetulia nje. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye meza ndefu. Mifumo ya umwagiiaji imewekwa nadhifu. Watu wawili wamesimama kwa mbali, wamevaa barakoa na kofia. Huu ni mfumo wa hydrophonic .

Kiwanda cha kisasa kimekuza mimea. Mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe. Kila mche umewekwa kwenye chungu cheusi. Majani mabichi yanafurahisha macho. Njia hii ya kilimo ya kisasa. Hapa kuna bustani ya haidroponiki.

Shamba la hidroponiki limejaa mimea, lettuce ya kijani imepandwa kwenye mabomba. Mabomba meupe yamepangwa kwa usawa. Mimea inakua vizuri sana ndani. Njia hii ni ya kisasa. Hapa kuna uzalishaji wa mazao.

Kilimo cha hydroponic kinaendelea katika chafu kubwa, ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba. Safu ndefu za mimea na saladi zimepangwa kwa usawa, zikipokea virutubisho kupitia maji. Mifumo ya umwagiliaji imewekwa chini ya kila mmea, ikihakikisha upatikanaji wa maji ya kutosha.

Mfumo wa kupanda mimea kwa kutumia mabomba ya pvc umewekwa. Miche midogo imepandwa kwenye vyungu vidogo vilivyowekwa ndani ya mashimo kwenye mabomba hayo. Kuna mabomba mawili yaliyopangwa sambamba, yakiungwa mkono na mbao. Kijiko kimoja kimewekwa katikati ya mabomba hayo na chupa ndogo ya glasi imejaa kiowevu kando.

Shamba la hydroponic limetanda mbele, likionyesha mimea mingi ya kijani kibichi. Mimea imepandwa kwenye mabomba yaliyopangwa kwa safu ndefu, yakitumia teknolojia ya kisasa ya kilimo. Njia ya udongo katikati inatenganisha safu za mimea, ikitoa nafasi ya kupita.

Shamba kubwa la kabechi linafurahisha. Mimea mingi imepandwa kwenye mistari. Majani yake yana rangi ya kijani. Udongo mwekundu unafikia mizizi. Nyumba ndogo ipo mbali. Kilimo cha mboga kinafanywa hapa.

Ndani ya jengo kubwa mamia ya vifaranga wadogo wamejaza sakafu yote. Vifaranga hawa wamejikusanya kwa wingi wakifunika sehemu kubwa ya eneo. Kamba za kuilisha na kunywesha maji zimenyooka zikiwa na vikombe vidogo vya kunyoa vilivyoshikamana.

Shamba limejaa mimea ya kabichi iliyopandwa kwa safu nadhifu, ikienea hadi upeo wa macho. Kila mmea una majani makubwa, mabichi yaliyoachana, yakionyesha ukuaji mzuri. Udongo wenye rangi ya kahawia unaonekana wazi kati ya safu za mimea, ukionyesha mistari iliyopandwa.

Bustani ya kisasa ya kabichi imelimwa ndani ya chafu. Mimea mingi ya kijani imepangaliwa mistari mirefu. Udongo umetunzwa kwa uangalifu mkubwa. Mifumo ya kumwagilia imeekwa vizuri. Jua linaingia kupitia paa la uwazi.

Shamba kubwa imejengwa milimani. Paa lake ni jeupe na limetengenezwa kwa plastiki. Mimea michache ya kijani imepandwa chini. Milima mirefu imetawala nyuma, anga la bluu linaonekana.

Shamba kubwa limefunikwa na mimea mingi ya mananasi ikeenea hadi upeo wa macho. Kila mmea una majani marefu yenye ncha kali na katikati kuna matunda ya mananasi yaliyoiva. Mananasi yamepangwa kwa safu yakijaza eneo lote la shamba.

Shamba limejaa kabichi nyingi zilizopandwa kwa safu ndefu. Kila kabichi ni kubwa na ina rangi ya kijani kibichi. Safu za mimea zimepangwa vizuri zikielekea mbali hadi upeo wa macho. Eneo lote limetawala na rangi ya kijani, likionyesha uzalishaji mkubwa wa mazao.

Rundo kubwa la vitunguu jekundu limetawanyika chini. Balbu hizi nyingi zina rangi ya zambarau iliyokolea. Mtu mmoja anashughulikia mazao haya. Vitunguu vimepangwa pamoja kwa mauzo baadhi vimeenea karibu na mguu. Bidhaa hizi ziko tayari kisafirishwa sokoni.

Shamba pana la kahawa linatanda mbele. Mimea imejaa matunda, matunda mekundu na ya manjano yanayoning'inia kwenye matawi, yakionyesha kukomaa. Mwanamke amesimama katikati ya shamba, akichunguza mimea kwa makini.

Shamba kubwa lenye mimea michanga iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka linaonekana wazi. Katikati ya shamba, trekta ya kijani kibichi yenye kiambatisho cha kunyunyuzia dawa ikisonga mbele inatumia dawa kwenye mimea.

Banda kubwa limejaa kuku wengi wote wakiwa na manyoya meupe. Kuku hao wametapakaa sakafuni huku baadhi wakinywa maji. Miundo ya chuma na taa zimetundikwa juu, zikitoa mwanga.

Ng'ombe weusi na weupe wamejipanga kwenye eneo la kukamulia. Kila mnyama amewekwa kwenye kizimba chake, akisubiri kukamuliwa. Mifumo ya chuma imewekwa juu yao, ikitoa huduma za kukamua maziwa. Sakafu ni safi na imenyooka, ikionyesha usafi wa mazingira.

Ndani ya chafu, kuna mimea mingi ya migomba. Majani mabichi yamefurika eneo lote. Mifumo ya kuzuia jua imetundikwa juu. Jua linaingia kwa kiasi kikubwa. Watu wawili wamevalia nguo za bluu.

Shamba la kuku limejaa vifaranga wadogo. Baadhi wakiwa weusi na wengine weupe au njano. Kuna vyombo vyeusi vya maji na chakula vimetawanyika uwanjani, vikihakikisha vifaranga wanapata lishe bora. Vifaranga wengi wanakula na kunywa.

Shamba kubwa la mahindi lenye mimea michanga yenye majani mabichi linajaza eneo lote la mbele. Mimea hiyo imepangwa vizuri katika mistari ikionyesha utunzanji mzuri. Nyuma ya shamba kuna miti na milima ikionyesha mandhari ya asiri.

Shamba limetayarishwa vizuri kwa kilimo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa na mabomba meusi yakiwa yamewekwa kando ya mistari. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na umetayarishwa kwa kupanda. Miti michache inaweza kuonekana kwa mbali ikionyesha mazingira ya kilimo.

Mtazamo wa shamba lililopandwa mimea kwa safu ndefu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana katikati ya safu, ukisambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa huru na umemwagiliwa vizuri. Ishara ya kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa la kijani limetanda mbele. Mimea mingi imepandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji unatoa maji mengi. Mito miwili imetawala kati ya mimea. Miti mirefu imezunguka eneo lote. Hili ni bustani la mboga.

Mabomba ya rangi ya dhahabu yamepangwa kwenye udongo, yakitumika kwa umwagiliaji wa matone. Maji yanatiririka polepole kutoka kwenye matundu madogo yakilowesha udongo. Karibu na mimea nyasi fupi na mimea mingine ya kijani inakua kwenye udongo ikionyesha udongo wenye unyevu.

Udongo mwekundu uliotayarishwa kwa kilimo, ukiwa na matuta yaliyopangwa vizuri. Kuna mabomba ya umwagiliaji wa matone yaliyotandazwa kando matuta. Nguzo za chuma zimesimama wima zikiashiria muundo wa chafu au makazi.

Safu ndefu za mimea midogo iliyopandwa kwa udongo mwekundu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone imewekwa kando ya safu za mimea. Ardhi imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo na mimea inakua kwa mpangilio. Mandhari ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali ikionyesha mazingira asili.

Shamba pana linanyweshwa maji kwa utaratibu mkubwa. Mitaro mirefu umetayarishwa mahususi kwenye udongo laini. Mirija ya maji inasambaza maji muhimu kwa ustadi wa hali ya juu. Baadhi ya wakulima wachache wako mbali wakisimamia kazi hiyo.

Shamba kubwa lenye mistari mirefu ya mimea inapokea maji kupitia mfumo wa unyunyiziaji. Vinyunyiziaji vimepangwa kwenye safu vikinyunyizia maji juu ya mimea. Maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwa pua ya vinyunyiziaji

Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa kwenye udongo, ukitoa maji kwa mimea. Tone la maji linaning'inia kutoka kwenye bomba jeusi, likiwa tayari kudondoka. Mimea michanga inakua kando ya bomba, ikionyesha afya njema.

Shamba lenye udongo wa kahawia limepandwa miche kidogo iliyopangiliwa kwa safu. Mfumo wa umwangiliaji wa matone umeonekana wazi, ukiwa na mipira midogo myeusi inayopita karibu na kila mmea. Mpira mmoja mkubwa wa bluu unaonekana ukipita kando ya shamba, ukiunganisha mfumo mzima.

Shamba linamwagiliwa maji kwa kutumia njia ya kisasa ya umwagiliaji. Mfereji mwembamba wenye maji unatiririka katikati ya mimea midogo iliyopandwa kwa safu nadhifu. Kando ya mimea, mirija meusi ya umwagiliaji wa matone inaonekana ikitoa maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea.

Ardhi yenye udongo mweusi inamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kunyunyizia. Maji yanaruka juu na kuanguka kama matone madogo, yakitengeneza mistari miwili mirefu ya unyevu kwenye udongo. Hali hii inajenga hisia ya harakati na uhai huku maji yakimwagika kwa kasi.

Shamba dogo la kilimo limetulia ardhini. Mimea michache ya kijani imepandwa kwa safu. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa chini. Bomba refu la samawati limetanda upande mmoja. Udongo umetunzwa kwa uangalifu.

Shamba dogo la mimea linatumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Ndoo nyekundu imening'inia juu, ikiwa chanzo cha maji kwa mfumo huo. Bomba nyeusi linaelekea chini kutoka kwenye ndoo, likisambaza maji kwenye mistari ya mimea.

Shamba kubwa limepandwa mimea michanga yenye majani mabichi. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa karibu na kila mmea, ukitoa maji. Baadhi ya mabomba ni ya umwagiliaji ni meusi na mengine ya kijani kibichi. Udongo wa shamba unaonekana kuwa na unyevu.